Ndizi hizi bado ziko shambani zimemea vizuri na ni refu. Wameshikilia na kuni ndio isiweze kuanguka chini ili iharibike nyasi pia imemea kwa shamba hilo.

Ng'ombe hizi mbili zimefungiwa miguu zote za nyuma na zinakamuliwa na mashini ambayo inatoa maziwa mingi kwa saa machache. Zinalishwa na zinaletewa chakula.

Kwenye shamba hili wamepanda vitu tofauti kama ndizi ambazo zikiiva ni tamu hata unaweza zipika. Mahindi hazijakomaa bado ni ndogondogo. Kwa mbali, tunaona kwamba kuna mawingu yenye ni nyeupe.

Watu hawa watatu wanapanda ndizi. Wameshaikata na kuchimba shimo ambayo wameiweka. Wameeka mchanga na hapo kando kuna miti ambazo zimemea.

Ng'ombe hizi wanazilisha vizuri na si za nyama zote ni za maziwa. Zina rangi tofauti tofauti, zinaletewa chakula, maji na kile ambacho wanataka humu ndani.

Kuna takataka ambayo imemwagwa kando ya barabara. Kuna vitu mingi tofauti tofauti ambavyo havitumiki. Ng'ombe hizi zimekuja kukula, zina rangi tofauti.

Mkulima huyu ameuza maziwa hizi zote na amekuja na kalamu na kitabu kuandika kile ambacho anaona. Nyuma yao kuna nyumba ambayo imejengwa na miti na mbao pia iko.

Ndizi ziko mingi kwenye hili shamba na zimekomaa kwelikweli. Mkulima huyu amepata mazao mazuri. Anaeza zipeleka sokoni ndio apate pesa ama kuzipika kwa sababu ni tamu.

Kwenye hili shamba, kuna ndizi peke yake. Zote ni mbichi na ni rangi moja. Chini kuna mchanga, na hakuna mvua ambayo inanyesha hapa kwa sababu imekauka. Wanaweza zitumia kuuza ili mtu apate pesa ama kupika juu ni tamu zaidi.

Mama huyu amefurahia sana kwa kupata mazao mazuri. Ako shambani na amekuja kutoa ndizi yake ambazo ziko tayari, ili apeleke nyumbani na kupika na zingine aende afanye nayo biashara.

Kuna wakulima watatu hapa, mmoja mwenye ni mzungu ameketi kwenye kiti na wawili wanaangalia kile ambacho wanatengeneza. Wamevaa vazi yenye inafanana na kando yao kuna dirisha.

Ndizi hizi ziko mingi sana na inachukua muda ili mtu aweze kuzipanga hivi, chini hadi juu. Hapo kando kuna shamba ya miti hizo. Mkulima huyu atapata pesa akiziuza.

Hizi ni mimea ambapo zikipandwa ni za ndizi na ziko zimemea kwenye laini kwenye karatasi yenye ni nyeusi. Zitamea vizuri na zitatumika kwa kazi mingi.

Mkulima huyu amevaa kofia ikiangalia nyuma ,na anatabasamu mno, anakamua ng'ombe yenye ako na matiti kubwa kubwa na anaiweka kwa ndoo ,kuna nyororo yenye imepitishwa hapo kando.

Ndizi hili ni mbichi na inaweza tumika kwa njia mingi sana. Mtu anaweza ipika aweke tu maji, ama, aikaange na nyanya na mafuta na akule.

Watu hawa wanauza maziwa, wamevaa vazi yenye inafanana. Wanazipima kwenye karatasi na imeekwa kwenye sufuria kubwa. Kuna mlango yenye imepakwa samawati.

Ndizi hizi ziko shambani zimemeeshwa na mkulima huyu, ameziwekea maji kwenye paipu yenye inapita chini yao iliziweze kumea vizuri, zinaweza tumika kwa njia tofauti sana.

Ndizi hizi zimefungwa juu ya gari ambayo inakimbia ili ziweze kupelekwa kwenye zinatakikana. Wanaweza zipeleka waziuze ama kupeana.

Mkulima huyu mwenye ni msichana amekuja kuchuna mboga ambazo zimemea vizuri. Anatabasamu na amevaa nguo nyeusi. Kando yake kuna mahindi pia yenye imemea.

Mahindi hizi zimeharibiwa na wadudu shambani. Huyu mkulima hatapata mazao hata kidogo sasa ata afanye nini hakuna kile ambacho atasaidia kwa sababu zisha haribika.

Kwenye hili shamba yenye ni kubwa wamepanda tu ndizi. Zimeanza kumea vizuri na mvua ni kama inataka kunyesha. Wameeka pia hapo chini nyasi na hawajapalilia.

Ndizi hizi zinaonyesha shambani hii kubwa pekee yao hakuna mimea ingine, zinamea vizuri na kuna mkulima ambayo anazilima, ukiangalia kwa umbali unaona mawingu.

Mahindi haya yamekauka shambani, na yako tayari kutolewa. Mkulima huyu amepata mazao mazuri. Hizi zinaweza tumiwa kusiaga ili mtu apate unga wa kupika ugali.

Hii ni mafuta ambayo imeekwa kwa kichungi na kuna kijiko hapo kando. Imetolewa juu ya hicho yenye ilichotwa na inatumika kwa kazi mingi zaidi.

Kuna ugonjwa ya mahindi, na imeharibu hii hapa ya mbele. Zingine ziko tu sawa. Mkulima huyu atapata hasara kwa sababu hatapata mazao mazuri.

Hapa ni shambani na wamepanda mimea tofauti tofauti kama ndizi yenye sio mingi sana na zingine ni mahindi ni ndogo bado. Kuna shamba ambayo imelimwa na hawajapanda kitu hapo katikati.

Mama huyu mwenye ameinama anakamua ng'ombe, mwenye haijafungwa hata miguu. Kuonyesha kuwa ni mwenye hawezi kimbia ni mwenye upendo. Kando yao, kuna miti ambazo zimeanguka na pia chini kuna mchanga.

Mtu huyu amebeba ndizi ambayo ashatoa maganda. Ameweka mkononi akizitazama. Kuna sahani na zingine pia mingi hapo kando ya meza.

Ng'ombe hizi zimelala shambani kwa sababu zimepewa chakula na zimeshiba. Wametengenezewa nyumba kubwa nyeupe ambayo inawafanya wasinyeshewe na mvua na kushikwa na baridi.

Kwenye duka hili wanauza maziwa tena kwa wingi sana. Wameweka taa ambayo inasaidia kuwaka ndio kusikuwe na giza usiku. Kuna muuzaji mwenye ameinama na amevaa nguo nyeupe.

Hii ni maziwa na imewekwa kwenye sahani ya glasi .Wanaitumia kufanya vitu tofauti tofauti, ya kwanza unaweza pika ugali na ukule nayo.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe wake mmoja. Amefunga miguu. Anaweka maziwa hiyo kwa ndoo yenye ni nyeupe. Amevaa yake rasmi la kazi.

Wanauza maziwa kwenye hili boma, yenye wametengeneza mlango yake nyeusi. Kuna pikipiki ambayo ni moja na hakuna mtu na ingine iko na mzee ambayo amezifunga.

Hapa wameeka mahindi kwenye ukuta na zimepangwa kwenye laini. Ziko mingi sana. Zimewekwa hivi ili ziweze kupandwa siku nyingine.

Mkulima huyu ameita madaktari ili waweze kuona ng'ombe yake yenye ina rangi nyeupe na nyeusi. Amezitengenezea nyumba mzuri ndio waweze kukaa na wasipigwe na mvua.

Mashine hii inatumika kukamua ng'ombe kwa njia ya haraka sana kushinda jinsi mwanadamu anaeza kamua kwa mikono . Wanaweka kwa matiti na wanawapea pia maji hapa.

Daktari huyu ni wa ngombe na amevaa vazi lake la kazi ameeka saa mkononi yenye ni nyeusi na hizo ngombe ni nyeupe. Anatumia paipu kuziwekea maji.

Ng'ombe hii moja inakamuliwa na mashine yake yenye inatoa maziwa kwa haraka na muda pia ni mdogo. Inakunywa maji na imefungwa kwa shingo.

Kuna ndizi ambazo zimechunwa shambani, zimewekwa hapa chini na ni mingi mno. Zinatumiwa kupikwa, kuuza ili mtu apate pesa ama kupeana bure.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe mmoja na mkono wake akieka kwa ndoo ya mabati, iko kwa mapaja yake katikati. Ameifunga kabisa miguu zake zote mbili.

Mtu huyu amekuja kuleta maziwa kwenye shamba. Anazieka kwenye ndoo zenye ni nyeupe kubwa kubwa kwa gari hilo lenye ni nyekundu. Hapo kando kuna shamba kubwa.

Kuna dudu ambaye imekula mimea hii yenye ni mahindi. Mkulima huyu mwenye ako na saa mkononi amekuja hili kuona kwenye shida iko. Hapo chini kuna mchanga yenye imekauka.

Ndizi hizi zimemea refu sana shambani. Hizi ni matawi na bado hazijatoa mazao. Ukiangalia juu unaona mawingu yenye ni nyeupe.

Ndizi hizi ni mingi sana. Zimepangwa chini kwa mchanga zikiangalia juu. Unaweza zitumia kwa mbinu tofauti tofauti kama kupikwa ndio watu wapate lishe bora.

Ndizi hizi zimemea shambani na zimefunikwa na juala refu nyeupe. Kuna zenye ni ndogo ndogo na zingine ni refu. Kuna nyasi ambazo zimemea shambani.

Ndizi hizo hazijaiva na ziko karibu. Mtu huyo ameshikilia akitoa maganda ili aweze kuipika ndio apate chakula yake.

Mama huyu amefurahi sana ameinama akitoa maganda ya ndizi na anazieka kwa besheni anataka kuzipika. Nyuma yake kuna mti na shamba.

Ndizi zimepandwa shambani na amezichimbia shimo. Hapo kando kuna nyasi zimemea na mtaro kwenye maji itapita mvua ikinyesha. Miti ziko mingi hapa.

Daktari huyu wa ng'ombe amekuja kumwagia dawa ili kutoa wadudu ambazo wamemfuria mwilini. Ng'ombe huyo ana rangi mbili, nyeusi na nyeupe.